Boneti ya gari ikiwa wazi ikifichua injini na vipengele vyake kama betri, radiator , kichujio cha hewa, alternator , bomba za maji, mfumo wa breki na feni ya kupoza. Sehemu ya injini inaonekana kuwa na vumbi kidogo.

Gari ndogo jeusi limeegeshwa. Gari hili ni la aina ya Passo. Upande wa kulia kuna kituo cha mafuta na mbele ya gari hili ndogo kuna magari mengine yaliyoegeshwa ya rangi ya nyeusi.

Duka lenye bidhaa za nyumbani kama vile: sufuria, ndoo za plastiki, thamosi, vikombe vya plastiki, visu, jagi, viunyo, vijiko, glasi za kunywa maji na kadhalika.

Jengo la nyumba ya ghorofa mbili ambalo limepakwa rangi ya machungwa. Mbele ya nyumba kuna kitanda cha maua na kuna miti miwili ya ndizi mmoja mkubwa na mwingine mdogo. Vitendo hivi vya maua vinafanya mandhari ionekana nzuri.

Kuna ardhi na ukuta mbele yake juu yake kuna paa jeusi. Upande wa kulia kuna matangi mawili meusi ya maji. Mbali kabisa unaweza kuona paa za nyumba zingine wanao hususan jengo la ghorofa lililoandikwa the mountain. Jengo hili limepakwa rangi ya kahawia na machungwa iliyofifia.

Duka la vifaa vya mazoezi lenye mashine kama vile basili za mazoezi na vifaa vya nguvu. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya zulia ya kijani huku kuta zikionyesha mabango ya bidhaa kama vile mikasa na reebok . Pembeni kuna rafu zilizojaa virutubisho na chupa za maji za michezo.